Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha watu kupata masomo ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma, ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha watu kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo inawawezesha watu kusoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha watu kupata elimu ya juu na imetokana kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha watu kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha watu kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma, ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha watu kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha watu kupata elimu ya juu. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha watu kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawaweezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma, ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha watu kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma, ambayo inawawezesha watu kusoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia ya kisasa.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha watu kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma, ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana na kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha watu kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na inaonekana kuimarika kwa teknolojia ya kisasa.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma, ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana na kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma, ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawasaidia kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma, ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu, na imetokana na kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandao . Mbinu hii inawawezesha watu kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma, ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa, ya kusoma, ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia na mbinu hii inawawezesha kusoma hadi ng'ambo.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia ya kisasa.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawawezesha kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa, ambayo inawawezesha watu kupata masomo ya juu kupitia mtandaoni. Mbinu hii, imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo inawawezesha watu kusoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii inawezesha watu kupata elimu ya juu na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni njia ya kisasa ya masomo. Njia hii inawawezesha walimu na wanafunzi kusoma kupitia mtandaoni. Njia hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya masomo. Mbinu hii inawawezesha watu kusoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hili ni picha ambalo limetumika kuelezea jinsi masomo yamebadilika. Watu hawa wanasoma kupitia njia ya kisasa wa mtandaoni.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya masomo, ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo inawawezesha watu kusoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambapo walimu, wanafunzi wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu msingi ya kusoma, ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo inawawezesha watu kusoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu msingi ya masomo ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya masomo inayohusiana na teknolojia. Mbinu hii inawawezesha walimu na wanafunzi kuzungumzia maswala mbalimbali kupitia mtandaoni.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma. Mbinu hii inawawezesha watu kusoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia .

Hii ni mbinu ya kisasa ya masomo. Mbinu hii inawawezesha watu kusoma kupitia mtandaoni. Njia hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya masomo ambayo walimu na wanafunzi wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya masomo ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma. Mbinu hii inawawezesha watu kusoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma, ambayo watu wanatumia kusoma, kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika, kwa teknologia.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kusoma ambayo watu wanasoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni njia ya kisasa ya masomo. Njia hii inawawezesha walimu na wanafunzi kusoma kupitia mtandaoni. Njia hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hili ni picha ambalo linaelezea kuhusu, mbinu ya kisasa ya masomo. Mbinu hii inawawezesha watu, kusoma kupitia mtandaoni, na imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni mbinu ya kusoma. Mbinu hii ya kusoma inawawezesha walimu na wanafunzi kusoma kupitia mtandaoni. Mbinu hii imetokana kwa kuimarika kwa teknolojia.

Hii ni maktaba. Maktaba hii ina vitabu vya aina tofauti tofauti vilivyopangwa kwenye rafu kwa njia ulio na mpangilio na unaopendeza. Kuna watu wanaosoma ndani ya maktaba.

Hii ni maktaba na ina vitabu vya aina tofautitofauti vilivyopangwa kwenye rafu kwa njia ulio na mpangilio. Watu hawa wanaoneana kuvitafuta vitabu wanavyoenda kuvitumia.

Hili ni chumba cha kulala. Chumba hiki kimepangwa kwa njia unaopendeza sana. Chumba hiki n safi. Kuna picha ambazo zimewekwa kwenye ukuta ndani ya chumba hiki ili kuvutia.

Hili ni darasa na katika darasa hili kuna madawati yaliyo pangwa kwa njia unaopendeza na uliona mpangilio. Kuna vitabu juu ya madawati haya.

Chumba hiki kinaonekana kuwa darasa au ofisi. Chumba hiki kina tarakilishi zilizopangwa juu ya meza Kwa njia iliyo na mpangilio.

Hili ni maktaba na maktaba hili lina vitabu vingi na vya aina tofauti tofauti. Vitabu hivi vimepangwa katika rafu kwa njia ulio na mpangilio na unaopendeza.

Msichana anaonekana kuwa katika maktaba. Maktaba hii ina vitabu vingi vilivyopangwa katika rafu. Vitabu hivi ni vya aina tofauti tofauti.

Hili ni darasa. Darasa hili limepangwa kwa njia ulio na mpangilio unaopendeza. Dawati hizi zinaonekana kuwa ya kisasa. Chini kuna mahali pa kuweka vitabu au mkoba.

Hii ni mbinu ya kusoma, ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum, kupata elimu kwa njia inayowafaa na njia isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma, ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayowafaa na njia isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma, ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyo wabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na njia isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawasaidia watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyo wabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma, ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum, kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na njia isiyo wabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayofaa na njia isiyo bagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii ya kusoma inawasaidia watu walio na Hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na njia isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum .Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayo wafaa na isiyo wabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayowafaa na njia isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawasaidia watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa nijia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayowafaa na njia isiyowabagua.

Hii ni mbinu ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu bora kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya kusoma, ambayo ni masomo ya hali maalumu. Mbinu hii inawasaidia watu walio na hali maalumu, kupata elimu kwa njia inayo wafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayo wafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Watu hawa wawili wanatumia lugha ya ishara kuwasiliana ili kuelewana.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayowafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalumu. Mbinu hii ya masomo inawawezesha wanafunzi walio na hali maalumu kupata elimu kwa njia inayo wafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawasaidia watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayowafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayowafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watoto walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayowafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawasaidia watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayo wafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Masomo haya yanawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayo wafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawasaidia watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayowafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayowafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayo wafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma, ambayo ni masomo ya hali maalumu. Mbinu hii inaowezesha watoto walio na hali maalumu kupata elimu kwa njia inayo wafaa.

Huyu ni msichana, anayeonekana kuwa na hali maalumu. Msichana huyu anasoma akiwa amekalia kiti cha magurudumu. Hii inaonyesha kuwa masomo ya hali maalumu ni muhimu ili kuwafaa watu wenye hali maalumu.

Hii ni njia ya kusoma ambayo ni masomo ya mahitaji maalum. Masomo haya yanawawezesha wanafunzi maalum kupata nafasi ya elimu kwa njia inayowafaa na isiyowabagua.

Hii ni mbinu ya masomo. Mbinu hii ya kusoma ni masomo ya hali maalum ambayo inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayowafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayo wafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawasaidia watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayowafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elilmu kwa njia inayi wafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalumu. Mbinu hii inawasaidia watu walio na hali maalumu, kupata elimu kwa njia inayo wafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma, ambayo ni masomo ya hali maalumu. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalumu kupata elimu kwa njia inayo wafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii ya kusoma inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu inayowafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayo wafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma, ambayo ni masomo ya hali maalumu. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalumu kupata elimu kwa njia inayo wafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawawezesha watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayowafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Masomo hii inawawezesha watoto walio na hali maalum kupata elimu Kwa njia inayowafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya hali maalum. Mbinu hii inawasaidia watu walio na hali maalum kupata elimu kwa njia inayowafaa.

Hii ni mbinu ya kusoma ambayo ni masomo ya mahitaji maalum. Aina ya msomo hii, inawasaidia wanafunzi walio na hali maalum kupata elimu inayowafaa.